Picha hili inaonyesha mfanyikazi ama mfugwa akiosha ng'ombe yake pale kwenye kikao cha ng'ombe.

Hili picha linaonesha mtu ambaye anakamua ngombe. Kuna ngombe imesimama inakamuliwa huyo mtu alivaa nguo lenye, lenye rangi cha samawati.

Hili picha linaonyesha mwendeshaji pikipiki akiwa amebeba mizigo kwenye pikipiki yake akiwa kwenye barabara kuelekea akiibeba ile mizigo.